Duka hili la kisasa, linaonyesha mavazi na viatu vya wanaume, vilivyopangwa kwa maridadi kwenye rafu za mbao. Kuna mashati, suruali na vifaa vingine, huku viatu vikiwa vimepangwa kwenye kuta na meza ya kati. Sakafu nyeusi na nyeupe iliyong'aa inaongeza mvuto wa kifahari.

Ni mwonekano wa duka la nguo la kisasa likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Rangi mbalimbali za mavazi zinaweza kuonekana zikionyesha uteuzi mpana. Taa za dari zinamulika nafasi yote zikiongeza mwangaza.

Katika duka la kisasa la vifaa vya kike, onyesho la kofia, miwani na kujitia limewekwa katikati. Manequinns iliyovalia nguo maridadi, imesimama ikiwa imezungukwa na vifaa hivi. Bidhaa zingine za mitindo zinaonekana kwenye rafu na stendi nyuma.

Katika duka hili la nguo, kuna safu ndefu ya mashati na suti zilizopangwa vizuri kwenye vibweta. Rafu za kando zinaonyesha viatu vingi vilivyopangwa kwa umaridadi na nguo zilizokunjwa zimehifadhiwa kwenye sehemu maalum.

Rundo nyingi za nguo zimepangwa kwenye kanda za chuma zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa mavazi. Mifuko miwili mikubwa ya nguo imewekwa juu ya moja ya raundi ikionyesha kuwa mahali hapa ni duka la nguo.

Hili ni duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali. Mifuko ya mikono yenye rangi tofauti imepangwa juu ya rafu huku chini yake kukiwa na suruali nyingi zilizoning'inizwa. Pia kuna nguo nyingine zilizokunjwa na kuweka kwenye rafu za nyuma zikionyesha uteuzi mpanda wa mavazi.

Kuna safu ya Maniquine yaliyovalishwa nguo mbalimbali zikiwemo suti na mavazi ya kawaida Maniquine haya yamepangwa kando ya ukuta wa duka la nguo yakionyesha mtindo na rangi tofauti ya mavazi. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeusi na vyeupe na glasi za duka zinaonyesha mazingira ya ndani na nje.

Soko la nguo linaonyesha rundo la nguo za mitumba zilizopangwa na kunyongwa kwenye kamba. Zikiwa zimetandazwa chini pia. Kuna aina nyingi za nguo, kwanzia mashati hadi magauni. Zikionyesha rangi na mitindo mbali mbali.

Eneo hili la duka kubwa, linaonyesha mannequins mbili zikionyesha nguo za kisasa, na kofia zimepangwa kwa umaridadi nyuma. Chini yake, kuna rafu zilizojazwa viatu vya aina mbali mbali, zikiashiria duka la nguo na viatu.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa mavazi ya mitindo tofauti. Kuna nguo zilizokunjwa vizuri na zingine zimetundikwa kwenye reki. Popote panaweza kuonekana vibao vyenye tangazo kama new arrival na Levi's pamoja na namba kubwa tano sufuri moja.

Huu ni mlango wa duka la Accessorize with style lililojaa bidhaa mbalimbali. Ndani yake kuna vibanda vya maonyesho vyenye mannequin zilizovalia shorts na shanga pamoja na mifuko na kofia zilizopangwa kwa uangalifu. Mwangaza mkali kutoka ndani ya duka unaonyesha bidhaa hizo na kuvutia wateja.

Duka la nguo linaonekana kwa nje likiwa na ishara kubwa nyekundu ya levis .juu ya mlango wa kioo. Ndani ya duka kuna mannequins waliovalia nguo tofauti, ikiwemo tisheti yenye milia na jeans .Bango linaonekana likitangaza kupunguzwa hadi asilimia arobaini kwa bidhaa zilizochaguliwa.

Huu ni mwonekano wa duka la nguo labda la mitumba lenye safu ndefu na mashati yaliyopangwa kwenye vitundiko. Kuna pia mifuko ya shule na mikoba iliyopangwa kwenye juu ya rafu, lebo ya bei ya mia moja hamsini linaonekana wazi, ikionyesha dhamani ya bidhaa.

Kuna onyesho la kofia maridadi zenye pembe pana zilizopandwa kwenye stendi maalumu ndani y duka. Kofia za rangi mbalimbali kama vile nyeusi, nyekundu na zile za asili zimeonekana zikionyesha mitindo ya pekee.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za mashati, suruali fupi na ndefu zilizopangwa kwenye rafu na kutundikwa. Kuna televisheni inayoonyesha matangazo ya nguo na pia kuna mabango ya bei na chapa za nguo.

Rafu nyeupe zilizowekwa ukutani, zinaonyesha mifuko na vito vya mapambo mbalimbali. Mifuko ya wanawake ya rangi tofauti na mitindo tofauti, imepangwa kwa uzuri, huku bidhaa ikiwa na pambo. Vitu vya mapambo kama vile shanga na pete, viko kwenye stendi ndogo, vikionyesha bidhaa mbalimbali za kifahari.

Hili ni duka kubwa la nguo, likionyesha mannequins zilizovalia nguo maridadi, na rafu zilizojazwa suti, jeans na mashati. Eneo linaonekana wazi na limepangwa vizuri, huku ishara ya cashpoint ikionyesha mahali pa kulipia.

Manken nyeusi imevalishwa nguo na kusimama mbele ya duka. Imevalisha gauni jekundu lenye nakshi nyeusi na kofia nyekundu maridadi. Imevaa miwani ya jua nyeusi na mkufu wa dhahabu na umeshika pochi nyeusi yenye cheni.

Katika sehemu hii, kuna gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama kwenye kituo cha mafuta. Magari mengine ya pambu za mafuta zinaonekana kwa mbali. Gari hili linaonekana kua katika hali nzuri, na limepakiwa vizuri, likisubiri huduma.

Hili ni gari aina ya Toyota Landcruiser Prado lenye rangi ya kijivu cheusi likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wenye changarawe. Lango la bluu linaonekana kwa nyuma na jengo linaonekana kwa mbali. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri likiwa tayari kutumika.

Ni sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa na kitambaa chepesi labda rangi ya kijivu au beige . Mikanda ya usalama inaonekana imefungwa vizuri na kichwa cha kiti cha abiria wa mbele kinaonekana kwa mbali. Kwa jumla inatoa mwonekano safi na nadhifu tayari kwa safari.

Hiki ni kioo cha kupimia kasi cha gari, kinachoonyesha mwendo kutoka sifuri hadi 260. Sindano iko kwenye sifuri, ikionyesha gari limesimama. Pia kuna kiashiria cha mafuta kinachoonyesha nusu tanki. Huku taa nyekundu za onyo zikiwaka upande wa kulia, labda zikionyesha tatizo au hali fulani.

Gari la kifahari, aina ya SUV lenye rangi ya kijivu limelala kwenye nyasi karibu na ukuta wa nyumba. Ni safi na linaonekana jipya likiwa na nambari ya usajili ya Kenya, KDK. Muundo wake unaonyesha kuwa ni gari kubwa na imara, tayari kwa matumizi mbalimbali.

Hili ni gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye miti na nguzo za taa. Gari hili lina muundo wa kisasa na linaonekana liko katika hali nzuri hakuna watu wanaonekana karibu na gari ikionyesha kuwa limeegeshwa kwa muda.

Gari dogo jeupe aina ya matatu limesimama barabarani usiku, huku taa zake za nyuma zikiwaka. Milango ya abiri imefunguliwa, ikionyesha kuwa abiria wanashuka au kupanda. Nyuma ya gari kuna jengo refu, lenye usanifu wa kipekee. Likimulika chini ya anga nyeusi, ya usiku.

Gari kubwa aina ya SUV , lenye rangi ya fedha, limeegeshwa ndani ya kuegesha maji. Mlinda mkubwa mbele, na matairi ya barabarani yanaonekana yakionyesha uwezo wake wa kusafiri maeneo mbalimbali. Gari lingine linaonekana kwa mbali, likionyesha ni eneo la kuegesha magari.

Lori kubwa linalosafirisha magari limeegeshwa kando ya barabara kuu, likibeba magari mapya mawili juu yake. Barabarani, magari mengine yanaonekana yakitembea kwa mbali chini ya anga lenye mawingu.

Kuna watu watatu katika uwanja wa maegesho uliojaa magari ya kuuza. Mwanaume mmoja labda muuzaji anapeana mkono na wanandoa wakionyesha makubaliano au mwisho wa biashara. Magari mengi meupe, mekundu na rangi zingine yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa safu.

Hili ni onyesho la magari mapya ndani ya chumba cha mauzo. Magari kadhaa yaliyong'aa, yakiwemo meupe, mekundu, na ya rangi ya kahawia, yamewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye sakafu safi. Dirisha kubwa la kioo, linaruhusu mwanga wa nje kuingia na kuifanya nafasi hiyo kuwa angavu na ya kisasa.

Mazingira haya yanaonyesha gari dogo aina ya matatu jeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Mlango wa abiria upo wazi na namba ya usajili ya gari KDR 9 6 3 V. Kwa upande wa kushoto wa barabara kuna mimea iliyopandwa. Inaonekana kama gari la usafiri wa umma.

Picha inaonyesha basi dogo la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi. Nyuma ya basi kuna miamba mikubwa yenye kupanda juu na isiyo na mimea mingi. Eneo hilo linaonekana kuwa la asili labda mbuga au hifadhi na kuna nyasi chache zilizokauka ardhini.

Gari la rangi ya fedha aina ya sedan, limeegeshwa kwenye eneo lenye matofali. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye maduka kadhaa. Mbele kidogo upande wa kushoto kuna mwavuli mwekundu unaoashiria eneo la kukaa au kibiashara.

Inaonekana kuna lori la kubeba magari likiwa limebeba magari kadhaa, likisafirisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Magari yaliyobebwa ni pamoja na SUV nyeusi na magari mengine ya abiria. Lori hili la kubeba magari linaonekana kuwa la kisasa na lenye uwezo wa kubeba magari mengi.

Gari la zamani la kifahari lanya rangi ya fedha na magurudumu meusi limeegeshwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa vigai lina taa kubwa za duara mbele na sanduku la mbao limefungwa kwenye upande wa abiria.

Gari kubwa aina ya suv lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la kuegesha magari. Lina muundo imara na magurudumu makubwa likionyesha uwezo wake wa kupita sehemu mbalimbali. Karibu na gari hilo, kuna gari jingine jeupe likiashiria kuwa ni eneo la kuegesha magari.

Gari la kisasa la rangi ya bluu-kijivu linaonekana kama Sedan limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Lina magurudumu ya kifahari na madirisha yenye tint nyeusi. Kwa mbali miti mirefu inaonekana ikionyesha mazingira ya nje labda sehemu ya maegesho au eneo la wazi.

Funguo za gari zimetundikwa kwenye kioo cha mlango wa gari huko mlango wa gari ukiwa wazi. Muonekano wa jengo refu unaonekana kwa mbali na hali ya hewa inaonekana kuwa safi na yenye jua kali.

Rundo la matairi mapya ya magari yamepangwa kwa uangalifu, yakionyesha muundo wa tairi ma nyuzi zake. Mwanga unaakisi kidogo juu ya nyuso zao nyeusi ukiangazia undani wa kila tairi zinazoonekana ziko tayari kutumika.

Kuna gari aina la Subaru outback lenye rangi ya kijivu cheusi likiwa limeegeshwa nje. Bampa lake la nambari KCQ 052X . Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri, likiwa limeegeshwa karibu na ukuta na ua wa chuma.

Inaonekana kama chumba cha maonyesho cha magari ya kifahari, ikiwa na magari kadhaa ya michezo yenye rangi mbalimbali. Gari la kijivu, labda Mercedes, linaonekana mbele, huku magari ya machungwa, bluu, na kijani, yanaonekana nyuma. Ghorofa zimeangaziwa vizuri, na madirisha makubwa yanaonyesha mazingira ya nje usiku.

Hili ni onyesho la ndani ya gari ikionyesha viti vya mbele na usukani. Kiti cha dereva kimefunikwa na mkeka wa miguu wa rangi ya kahawia. Milango ya gari inaonekana wazi na paa la gari lina dirisha la jua. Inaonekana kama gari la kisasa na linalotunzwa vizuri.

Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa watu karibu na magari yaliyoegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Watu kadhaa wamesimama wengine wamekaa kwenye boneti ya gari jeusi huku mwanamke mmoja akiwa ameketi chini. Nyuma kuna miti mirefu na anga safi ikionyesha tukio la kijamii.

Hili ni gari jekundu ambalo limevuliwa sehemu kubwa ya ndani, likionyesha kiti kimoja tu cha nyuma chenye rangi nyekundu na nyeusi. Sakafu ya gari inaonekana imechakaa na inaweza kuwa inakarabatiwa au kutayarishwa kwa matumizi tofauti.

Kunaonekana mwanamume mmoja akimpa mkono mwanamume mwengine mwenye asili ya kiafrika kuashiria mawasiliano. Wote wawili wanatabasamu na mwanamke mwengine anaonekana ameketi karibu nao. Inaonekana kama wako ndani ya duka la magari na gari linaonekana kuwa nyuma. Kuna karatasi na simu mezani.

Onyesho hili linaonyesha gari dogo aina ya matatu jeupe likiwa limeegeshwa usiku likiangaziwa na taa zake za nyuma. Milango yake ya abiria inaonekana wazi ikionyesha kuwa abiria wanashuka au kupanda. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye taa zinazowaka likionyesha mandhari ya jiji usiku.

Katika taswira hii tunashuhudia magari kadhaa yakiwa yameegeshwa chini ya jua kali yakiashiria kuna kuwa ni eneo la maegesho au uuzaji wa magari. Mbele yake kuna gari la bluu na jingine la chungwa likifuata nyuma. Juu ya magari kuna miundo ya vifuli inayotoa ulinzi dhidi ya juu.

Gari jeupe la aina ya SUV, linaonekana kama Subaru Forester, limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Lina namba ya usajili ya Kenya likionyesha kuwa limepakiwa hapa nchini. Magari mengine meusi yanaonekana yameegeshwa kwa mbali na uzio unaonekana upande wa kulia.

Hapa kuna gari jeupe aina ya SUV lililopakiwa kando ya barabara yenye miti. Magari mengine na vibao vya matangazo vinaonekana kwa mbali. Gari hili linaonekana jipya na lililotunzwa vizuri, likisubiri safari au mteja.

Meza imejaa vikuku na mikufu yenye rangi na mifumo mbalimbali ikiakisi sanaa na utamaduni wa kiafrika. Wafanyabiashara wawili wanaonekana wakiuza bidhaa zao mmoja akiwa amevaa fulana ya, superman. Soko hili linaonyesha bidhaa za mikono na kuvutia.

Shughuli inaonyesha mwanamke akisimama nyuma ya rundo kubwa la karoti sokoni akiangalia moja kwa moja. Amevalia aproni ya rangi ya kijani na nyeupe akionyesha yeye ni muuzaji. Nyuma yake kuna bidhaa zingine za matunda na mboga kama ndizi na muundo wa soko la wazi lenye paa la mda.

Ni muonekano wa ndani ya soko la matunda na mboga, likiwa na bidhaa nyingi zilizopandwa vizuri kwenye vibanda. Migomba mingi imetundikwa juu huku machungwa, mzabibu na matunda mengine yamepangwa kwenye masanduku na meza. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakishughulika wakionyesha mazingira ya biashara.

Haya ni mazingira ya soko au eneo la biashara la nje, lenye shughuli nyingi. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa la matangi ya maji meusi yaliyopangwa na mbele kuna gunia lililojaa vitu. Upande wa kulia, watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao kwenye maduka yaliyojengwa kwa haraka, huku mandhari ya miti na jengo refu yanaonekana kwa mbali.

Meza iliyofunikwa na nguo nyeusi imejaa viatu kama vile sapatu na kanda. Juu ya meza kuna viatu vingi vilivyopangwa vizuri. Kushoto kuna onyesho la miwani ya jua inaonekana kama soko la wazi au duka la nguo.

Soko hili la wazi linaonyesha shughuli nyingi za biashara chini dari la buluu. Bidhaa mbali mbali za ufundi. Vitu na nguo zimetundikwa chini na kwenye vibanda. Watu wengi wamekusanyika wakifanya manunuzi na kuangalia bidhaa. Ikionyesha mazingira yenye pilka pilka ya soko la kawaida.

Barabara nyembamba ya soko la wazi inaonekana ikiwa na wauzaji wengi waliopanga bidhaa zao kando ya njia. Mboga, matunda na bidhaa nyinginezo zikiwekwa chini au kwenye meza ndogo. Wanunuzi na wauzaji wamejichanganya wakionyesha shughuli nyingi za biashara.

Kuna mkusanyiko wa bidhaa za kitamaduni na ufundi wa mikono, labda kutoka soko la ufundi au duka la zawadi. Viatu vya ngozi vilivyopangwa kwa shanga, mifuko ya mikono, na sanamu za wanyama kama twiga zinaonekana. Kwa nyuma, kuna vitambaa na vitu vingine vya mapambo vikionyesha utajiri wa utamaduni.

Shughuli za soko zinaonekana wazi na viungo vingi vya rangi mbalimbali vimewekwa kwenye ndoo na mifuko. Muuzaji anaonekana wakihudumia mteja mmoja .Kuta za nyuma zina uchoraji wa rangi zikiongeza uhai kwenye stoo.

Hili ni soko la ufundi wa mkono, labda soko la maasai, mwanamke mmoja anaonekana amekaa chini akifanya kazi ya kutengeneza shanga au bidhaa nyingine. Maduka yamejaa bidhaa mbali mbali za mapambo na mikanda iliyopambwa kwa shanga zikionyesha rangi na miundo mbali mbali.

Ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi wa mikono zikiwemo sanamu za wanyama na vitu vingine vilivyochongwa kwa mbao vikiuzwa. Bidhaa zimetundikwa chini kwenye eneo la wazi huku wauzaji wakiwa wameketi nyuma ya bidhaa zao. Mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi na vitu vingi vya kipekee.

Kibanda kidogo cha soko, kimejaa bidhaa mbali mbali za ufundi. Mikufu, bangili, mikanda, na mapambo mengine yametundikwa, na kuekwa kwenye meza. Paa la kibanda limetengenezwa kwa mabati, na anga blue lenye mawingu linaonekana juu.

Hapa tunaona soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za ufundi na kumbu kumbu. Kuna sanamu za wanyama zilizochongwa kwa mbao. Vito na vitu vingine vya kitamaduni vilivyopangwa kwenye vitambaa chini. Watu wanaonekana wakitembea na kuangalia bidhaa hizo, kuashiria biashara inayoendelea.

Soko lenye shughuli nyingi linaonesha bidhaa nyingi za kuvaa na vito vya mapambo vikiuzwa. Sandali na viatu vingine vimepangwa chini huku kuta zimefunikwa na mkufu na vitu vingine vya sanaa. Barabara nyembamba inaruhusu wateja kupita ikionyesha mandhari ya biashara.

Hili ni soko la matunda lenye wanawake wawili wakiuza bidhaa zao. Mwanamke mmoja amevalia denim jacket na anaonekana akipanga matunda huku mwengine amevalia gauni la milia mekundu na nyeupe na anaangalia matunda. Kuna chungwa nyingi, tufaha za kijani na nyekundu, ndizi na mapapai zimepangwa vizuri kwenye meza chini ya dari nyekundu.

Duka la wazi linaonyesha rundo kubwa la viatu mbalimbali, vikiwemo vya michezo, na vya aina ya kawaida, vikiwa vimetandazwa juu ya meza iliofunikwa nguo ya blue . Bei zimeandikwa kwenye ubao mdogo karibu na viatu, huku muuzaji akionekana akingojea wateja nyuma ya bidhaa zake.

Soko hili linaonyesha umati mkubwa wa watu wakifanya biashara. Wafanyabiashara wengine wamekaa chini wakiuza bidhaa zao huku wanunuzi wakipita katikati. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi na bidhaa mbalimbali zimetandazwa chini.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na vibabda vingi vilivyopangwa kando ya barabara .Wauzaji na wanunuzi wanatembea na kufanya biashara. Huku bidhaa mbalimbali kama matunda a mboga zikionekana wazi. Nyuma ya soko kuna majengo marefu yakionyesha kuwa huu ni mtaa wa mjini.

Barabara nyembamba inaonekana kama mtaa imezungukwa na vibanda vya soko pande zote mbili. Vibanda vimejaa matunda na mboga za aina mbalimbali zikionyesha shughuli hai za biashara. Ishara ndogo yenye namba ya simu ya fundi wa mabomba inaonekana upande wa kushoto.

Mwonekano huu unaonyesha jengo refu la kisasa linaloendana na mandhari ya jiji. Jina NorthCrest View linaonekana juu ya jengo, likiashiria jina la makazi au biashara. Rangi za jengo zinaonekana kuwa za kisasa zikiunganisha vioo na kuta za kijivu.

Hili ni bango kubwa la matangazo refu ambalo linaonyesha jengo refu la kisasa likitangaza highway heights Kilimani . Bango hilo linaeleza kuhusu nafasi za ofisi za grade A zinazouzwa au kukodishwa zenye ukubwa wa futi wa mraba elfu moja hadi elfu nane.

Mandhari haya yanaonyesha nyumba za makazi zilizo na rangi ya pinki na paa za matofali zikiwa zimejengwa kwa mtindo unaofanana. Mbele ya nyumba hizo, kuna eneo la bustani lenye nyasi na miti midogo. Pia kuna matangi meusi ya kuhufadhia maji na ukuta mfupi wa saruji.

Jengo kubwa la ghorofa linaonekana likijengwa likisimama wima katikati ya eneo lenye nyasi kavu, barabara ya udongo inapita mbele ya eneo hilo ikionyesha mazingira ya vijijini au yasiyoendelezwa sana anga la buluu linafanya mandhari kuwa tulivu.

Jengo refu la kisasa linaoneka likisimama chini ya anga lenye mawingu meupe. Madirisha mengi ya buluu yanaakisi anga na kuna ishara ya to let inayoonekana upande wa chini. Muundo huu unaonyesha ukuaji wa majengo mijini.

Kuna jumba la kisasa la ghorofa mbili likiwa na rangi ya kahawia na beige na paa la vigae. Ina madirisha meusi na balcony hio na kizuizi cheusi cha chuma ikionyesha usanifu wa kifahari. Mbele yake kuna lango ndogo jeusi na uzio mfupi ikionyesha kuwa jumba hili linaweza kuwa katika eneo tulivu la makaazi.

Kumeonyeshwa lango la chuma lenye uzio wa umeme juu yake, likionyesha usalama. Bango la for sale lenye maelezo ya ghorofa ya vyumba vitatu, linaonekana likining'inia kwenye lango. Nyuma ya lango, kuna jengo refu leye madirisha ya kifahari.

Shwari ya nyumba mpya za kifahari zimepangwa kwa mpangilio. Zikiwa na paa za kahawia na ukuta wa rangi ya chungwa. Zina madirisha marefu na milango ya kifahari, zikionyesha ujenzi wa kisasa. Ma majengo yamezungukwa na ardhi kavu, ikionyesha kuwa ni ujenzi bado unaendelea.

Ni jengo jipya la ghorofa linaonekana kua na vyumba vya makaazi na Balconies limepakwa rangi ya kijivu na lina madisha yenye fremu nyeusi na milango ya rangi nyekundu. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita mbele ya jengo na anga la bluu wazi linaonekana juu.

Bango la mbao limewekwa ukutani likionyesha orodha ya sakafu na namba za ofisi kwa jengo liitwalo Kose Heights kuanzia ghorofa ya chini hadi ghorofa ya saba. Kila sakafu imeorodheshwa na namba za vyumba husika.

Hili ni bango la bluu kijani lenye maandishi ya dhahabu likisomeka, Falcot northlands view, na, controlled development area, chini yake. Bango hili limesimama mbele ya jengo ambalo linaonekana kuwa katika ujenzi au limekamilika kwa kiasi. Chini ya bango, kuna ardhi yenye changarawe na mimea michache.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi, likionyesha madirisha ya buluu yanayoakisi anga. Lina balcony zenye umbo la mraba na linaonekana likitumika kama ofisi au makazi. Upande wa kulia, kuna ishara ndogo iliyoandikwa to let na hospital ikidokeza matumizi yake.

Hili ni jengo refu la gorofa likionyesha muundo wa makazi ya mijini. Ina balconies nyingi na dirisha madogo na sehemu yake ya juu ina rangi ya kahawia huku chini ikiwa nyeupe. Jengo hili limesimama chini ya anga la buluu iliyo wazi.

Kuna nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili. Ikiwa na paa la rangi ya kahawia, na kuta za rangi ya manjano na kijivu. Mbele ya nyumba kuna eneo pana la kuegesha magari lenye kokoto, na pia kuna nyumba nyingine zinazofanana kwa mbali. Hii inaonyesha makazi ya kisasa ,katika mtaa uliojengwa vizuri.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa kadhaa na lina bango la To Let likionyesha vyumba vya kukodishwa. Chini yake kuna bango kubwa la biashara la Omega mabati. Jengo hili linaonekana kuwa katika eneo lenye shughuli nyingi na linaashiria ukuaji wa majengo ya biashara na makazi.

Kuna geti kubwa la chuma lenye rangi nyeusi likiwa na ishara ndogo iliyobandikwa juu yake, kando ya geti kuna ukuta wa matofali wenye madirisha yaliyo na nondo kuna mstari wa kijani uliopakwa rangi kando ya ukuta.

Jengo refu la kisasa la makaazi lenye ghorofa nyingi linaonekana likisimama chini ya anga safi yenye mawingu meupe. Majengo haya yamepakwa rangi ya kijivu na yana madirisha mengi huku chini kukiwa na eneo la maegesho lililojengwa kwa matofali.

Kuna jengo refu lenye gorofa nyingi na madirisha mengi likiwa limewekwa mbele ya anga lenye mawingu kidogo jua linaonekana wazi likiangaza sana kutoka nyuma ya juu kushoto ya jengo na kutengeneza mngao katikati.

Linaonekana jengo kubwa la ghorofa likiwa katika hatua za ujenzi au limekamilika kwa kiasi huku ghorofa za juu zikiwa na madirisha yenye fremu za rangi ya zambarau. Eneo la mbele limezungukwa na ua wa mabati ya kutu na nyasi kavu zimeenea ardhini.

Hili ni chumba kubwa la kifahari lenye kuta za rangi ya njano na paa la vigae likiwa limezungukwa na bustani nzuri iliyopandwa vyema. Uwanja wa kuchezea mpira wa kikapu umewekwa mbele ya chumba, kando ya eneo lililowekwa vigae. Njia ya vigae inaelekea kwenye mlango mkuu.

Anga safi la buluu lenye mawingu machache lipo juu ya majengo. Jengo refu la matofali linaonekana upande wa kushoto, huku jengo jingine lenye kuta za buluu likiwa mbali kidogo. Kati ya majengo hayo kuna ardhi kavu na mimea michache.

Majokofu marefu yaliyojaa bidhaa yamepangwa kwa safu yakionyesha uteuzi mpana wa vyakula vilivyogandishwa au vilivyopakiwa. Kila jokofu limejaa bidhaa za aina yake zikiwemo sausages , nyama na bidhaa zingine zinazohitaji baridi.

Jengo kubwa la duka linaonekana likiwa na mabango yenye nembo ya Carrefour yakikaribisha wateja. Ndani ya duka rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na taa zinatoa mwanga mkali. Mandhari hii inaonyesha duka kubwa lenye bidhaa nyingi na mazingira ya kisasa.

Ni sehemu ya duka kubwa la kuuza nyama ambapo counter ndefu iliyojaa bidhaa za nyama inaonekana wazi. Kuna wafanyikazi wawili, mmoja akiwa amevaa sare ya bluu na mwingine amevaa kofia nyeupe ya mpishi wakiwahudumia wateja na kuunda nyama.

Hili ni duka la rejareja lenye rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kwenye sakafu kuna katoni tupu iliyowazi ikionyesha labda bidhaa zimetolewa na kupangwa. njia kati ya rafu inaonekana wazi ikitoa nafasi ya kutosha ya wateja kupita.

Duka hili la viatu linaonyesha aina mbalimbali za viatu, vilivyopangwa kwa uzuri kwenye rafu na stendi. Lipflow za rangi nyingine zimenyooka kwenye raki maalum, huku buti za ngozi zikiwa zimewekwa kwenye meza ya mbele.

Kunaonekana duka kubwa la vyakula likiwa na sehemu ya butcher iliyopambwa vizuri. Kuna mapipa mengi yaliyojaa nafaka na bidhaa nyinginezo chini na pia kuna sehemu ya matunda na mboga. Wateja wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi ndani ya duka hilo.

Huu ni muonekano wa ndani la duka kubwa la rejareja ukiangazia sehemu ya matunda na mboga. Kuna makundi ya mananasi, matikiti maji, tufaha na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vigao vyeusi. Mabango yenye jumbe za kukuza afya yanaonekana yakining'inia juu ya kiashiria umuhimu wa kula vizuri.

Kuna rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali za kahawa na chai zilizofungashwa. Vifungashio vina rangi tofauti, kama vile blue , njano, na nyeusi, vikipangwa kwa utaratibu kwenye maduka makubwa. Baadhi ya pakiti zina nebo zinazotambulika.

Kuna rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri. Kuna vifurushi vya nafaka, maziwa, sukari na unga vikiwa vimepangwa kulingana na aina. Mandhari hii inatoa taswira ya duka kubwa la bidhaa.

Kuna duka kubwa la vifaa vya nyumbani ambapo kuna safu ya mashine za kufulia na vifaa vingine vya jikoni vilivyopangwa vizuri. Juu ya stendi kuna ishara ya LG na mabango ya matangazo yanaonekana yakining'inia kutoka dari.

Ni taswira ya ndani la duka kubwa la kisasa ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za chakula. Kuna sehemu maalum ya nafaka kama mchele, na pia bidhaa nyingine zilizopangwa vizuri. Wateja wanaweza kuonekana wakihudumiwa au wakichagua bidhaa zao, huku taa za dari zikiangazia eneo lote.

Magari yameegeshwa mbele ya jengo lenye maduka kadhaa. Juu ya jengo, alama za biashara kama quickmart, bata na baus optical zinaonekana wazi. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Katika duka kubwa, friji nyingi za kisasa zimewekwa kwenye safu ndefu. Zikionyesha bidha mbali mbali za vifaa vya nyumbani. Baadhi zina rangi nyeusi inayong'aa na nyingine ni za fedha. Zote zikiwa na lebo za matangazo na stika za udhamini.

Katika duka hili kubwa, safu ya mashine za kufulia za kisasa zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa, zikiwa na nembo ya LG na chapa nyingine. Bei zimeonyeshwa wazi na kuna bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu nyuma. Eneo linaonekana kuwa safi na lenye mwanga wa kutosha. Ni sehemu ya duka kuu la kuuza vifaa vya nyumbani.

Huu ni mwonekano wa ndani wa duka kubwa la bidhaa kukiwa na sehemu ya matunda na mboga mbele. Kuna wateja wachache wakifanya ununuzi na rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Ishara za matangazo na bei zinaonekana zikining'inia kutoka dari zikionyesha offer kama best deal .

Ni mwonekano wa ndani wa duka kubwa la rejareja likwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, bidhaa za kusafisha na sabuni zimepangwa vizuri kwenye rafu. Njia pana inapita katikati ya rafu ikiongoza kuelekea sehumu nyingine ya duka.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ikionyesha rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kwenye rafu za juu kuna katoni za maziwa na vinywaji zingine. Rafu za chini zimejaa vifurushi vya unga, sukari ah bidhaa nyingine za chakula zilizopangwa kwa rangi tofauti

Kuna duka au mkahawa kidogo wenye kaunta ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile keki na vitafunio vilivyo nadni ya kioo. Juu yake kuna alama ya Cafe Naivas iliyoundwa kwa herufi za mbao na nyuma kuna ukuta uliopambwa kwa viage. Pazia la kulia linaonyesha viboksi vya rangi ya chungwa na taa zinaning'inia juu.

Inaonekana kama duka la mkate au sehemu ya duka kubwa likionyesha kaunta nyingi za kioo zilizojaa bidhaa mbalimbali za kuoka kama vile mikate, keki na keki nyingine. Wateja wawili, mmoja akiwa amevaa barakoa, wanasimama mbele ya kaunta wakichagua bidhaa.

Tunaona sehemu ya ndani ya duka kubwa inayoelekeza kwenye idara ya bidhaa za kuoka au keki. Kaunta ndefu za vioo zimejaa aina mbalimbali za keki, donati na vitu vingine vitamu. Mabango yanayoning'inia juu yanaonyesha Arabic sweets na Indian sweets kuashiria tofauti wa bidhaa.

Vifungashio vingi vya gunia vimepangwa kwa safu dukani vikiwa vimejaa bidhaa mbalimbali za nafaka, kunde na viungo. Kila gunia lina kijiko cheupe cha plastiki kwa ajili ya kuchota na lebo ya bei. Mpangilio huu unaonyesha sehemu ya duka kubwa ambapo wateja wanaweza kujichotea bidhaa wanazohitaji.

Mwonekano wa duka la kisasa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali za kusafisha na za nyumbani. Bidhaa nyingi za rangi tofauti zimepaangwa kwa utaratibu zikionyesha wingi wa aina. Barabara iliyo safi inaonekana katikati ya rafu ikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa.

Ni ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Kuna mabango makubwa ya manjano yanayosomeka sizzling offers , yakiashiria punguzo la bei. Bidhaa mbalimbali kama vile vitu vya kunywa, vyakula vilivyo fungashwa na vitafunwa vinaonekana vikiuzwa.

Mandhari haya yanaonyesha idara ya matunda na mboga katika duka kubwa, ishara kubwa ya fruit and vegetable inaning'inia juu ya bidhaa. Kuna ndizi nyingi, nyanya na karoti zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye mabati ya mbao, zikionyesha wingi wa bidhaa safi. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye korido.

Maduka ya rejareja yanaonekana yakiwa yamejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo sabuni na vitu vya usafi. Bidhaa zimewekwa vizuri kwenye rafu ndefu. Kila safu ina bendera yenye maandishi Clean Shelf na fresh market , ikionyesha maeneo ya bidhaa husika. Sakafu inaonekana safi na kuna taa zinazo angazia vizuri eneo lote.

Katika duka kubwa, bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu zikiwemo mifuko ya bidhaa nyeupe iliyopangwa vizuri. Mabango mekundu yenye neno Promo yametundikwa kila mahali yakionyesha offer maalum. Taa nyingi zimewashwa juu zikiangazia bidhaa na kuvutia wateja.

Ni ndani ya duka kubwa la kisasa. Linaonekana kuwa shemu ya soko. Kwenye upande wa kushoto, kuna ishara kubwa inasomeka meat market na bidhaa za nyama zinaonekana zikionyeshwa. Upande wa kulia, kuna sehemu nyingine inaonekana kuwa na matunda na mboga au bidhaa nyingine na bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi.

Rafu za duka zimejaa vikombe vingi vyeupe vyenye mistari mieusi na myekundu vikiwa vimepangwa vizuri. Kila kikombe kinaonekana kuwa na muundo unaofanaya na bei zimeandikwa kwenye rafu, zikionyesha kuwa kila kikombe kinauzwa kwa shilingi mia tatu hamsini na nne.